Eneo la mapokezi kwenye kitengo kinachojishughulisha na afya ya kinywa na meno. Wagonjwa wenye changamoto ya ugonjwa kwenye kinywa na meno mahali hapo wanapatiwa matibabu. Kwenye meza maalumu kuna maneno ''dental care'' ikimaanisha utunzaji wa kinywa na meno.

Wadau wa sekta ya afya wakiwemo madaktari wakiwa shuleni kutoa elimu ya afya ya kinywa na meno kwa wanafunzi. Mmoja wa madaktari akiwa na mwanafunzi akimfundisha namna bora ya kufanya usafi wa kinywa na meno kwa kutumia mfano wa kinywa na meno.

Mwanaume akiwa na madumu mawili meupe akichota maji safi ya bomba. Maji yanatoka yakiwa yamehifadhiwa kwenye tanki kubwa la maji, uwepo wa tanki unasaidia kuhifadhi maji kama ya akiba. Toroli dogo linamrahisishia kubeba maji atakayochota.

Vifaa mbalimbali vya kimatibabu vilivyotolewa na mozati beti katika kusaidia huduma za afya, kuna vitanda, meza za wagonjwa na vifaa vingine vingi ambavyo pia hutumika katika huduma za kimatibabu. Muuguzi anapanga na kuunganisha vifaa hivi. Kuna boski la maoni, ambalo wagonjwa na wauguzi hutoa maoni yao juu ya huduma za afya.

Vifaa vya kisasa vya afya vikitumika kwa mgonjwa wakati akifanyiwa vipimo mbalimbali na wahudumu wa afya. Uwepo wa vifaa na vipimo vya kisasa kwenye vituo vya afya, husaidia kurahisisha huduma za kimatibabu kwa wananchi na pia husaidia kugundua ugonjwa kwa urahisi.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya matibabu hospitalini, aina hii ya vifaa hutumika wakati wa kufanya upasuaji kwa mgonjwa. Uwepo wa vifaa tiba vya kutosha, husaidia kutatua changamoto za kimatibabu haraka kwa wagonjwa.

Watoa huduma za afya wakiwa wamevalia sare zao, wakiwa eneo la maabara ambapo vipimo mbalimbali hukusanywa. Wahudumu wa huduma za afya ni nyenzo muhimu katika kusambaza huduma bora za afya kwenye jamii yetu.

Kijana aliyevalia koti jeupe ambalo ni sare inayovaliwa na wahudumu wa afya, hasa madaktari hospitalini. Vazi hili ni vazi nadhifu, kuashiria ubora na usalama wa huduma za afya zinazotolewa kwenye jamii.

Madaktari wakiwa kwenye chumba ya upasuaji wakimfanyia upasuaji mgonjwa. Manesi pia wapo wakitoa msaada kimazingira kwa madaktari. Uwepo wa vifaa bora vya kimatibabu na uwepo wa watoa huduma za afya wenye ujuzi, kunasaidia kuokoa maisha ya wagonjwa wanapougua.

Wahudumu wa huduma za afya wakiwa wamesimama huku wamevalia sare zao za hospitalini. Vitambulisho walivyonavyo na sare zao, inasaidia kuweza kutambulika kwa urahisi pindi wanapotoa huduma kwa mgonjwa. Wanaifurahia huduma yao wanayoitoa kwenye jamii.

Kliniki ya watoto wadogo, watoto wakipewa huduma hosipitalini na wauguzi, wazazi na wauguzi wamevalia barakoa kujilinda na maambukizi ya magonjwa ya hewa, kliniki wapo watoto wanaopima uzito na pia wapo wanaopatiwa chanjo za magonjwa mbalimbali eneo hilo limetengwa maalumu kwa ajili ya afya ya mama na mtoto.

Muuguzi aliyevalia sare na barakoa, akimchoma sindano ya chanjo mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake. Tukio linarekodiwa kwani, kuna kamera zilizoshikwa na wanaume waliosimama pembeni. Ni muhimu na inasisitizwa, watoto wadogo wapewe chanjo mapema ili, kuondokana na magonjwa yasiyoambukiza.

Dawa maalumu ya asili inayoweza kutibu magonjwa mbalimbali . Dawa za asili zinatatua changamoto za kiafya, hivyo vinapoota au kupandwa zinapaswa kutuzwa . Pia dawa hupuguza gharama za kwenda, hospitalini mfano mwarobaini hutibu malaria

Dawa ya asili ikiwa imehifadhiwa kwenye kopo maalum, dawa ni nyeusi pia kuna picha kuonyesha dawa imetengenezwa kwa kutumia nini pia kwenye kopo kuna jina la dawa na maelezo yaliyoko kwenye kopo la dawa yanamsaidia mgonjwa kuweza kutumia dawa katika matumizi yaliyo sahihi na pasipo kufanya makosa .

Dawa mbalimbali zikiwa kwenye vibakuli vyenye rangi nyeusi. Dawa hizi zinatokana na mizizi. Kuna mzani maalumu unaotumika kupima kiasi cha dawa anachohitaji mgonjwa, pia kuna mawe maalumu kwa ajili ya kupimia kilo. Dawa za asili zinapaswa pia kupewa kipaumbele kama ilivyo dawa za mahospitalini.

Mkono ukiwa umeshika mmea ambao pia hutumika kama dawa ya asili. Mmea uliopandwa na kuweza kukua vizuri, ambao pia unatumika kwa matumizi ya kutibu magonjwa mbalimbali. Matumizi ya dawa ya asili hasa Afrika, si jambo geni au la kushangaza.

Chupa ndogo yenye maandishi yanayosomeka lavenda, ikimaanisha mrujuani. Ni aina ya mafuta ambayo hutumika kama dawa ya asili, pembeni ya chupa kuna maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo ya asili, Ili kuepuka matumizi yasiyo sahihi kwa watumiaji.

Tunda liitwalo papai lililokatwa na ambalo halijakatwa. Papai licha ya kua ni tunda lakini pia papai hutumika kama dawa. Papai ni dawa ya asili yenye uwezo wa kutibu mtu mwenye changamoto ya choo kigumu. Hivyo papai pia hulainisha choo, pia huimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.